Ni Huduma Center, watu wengi wako kwenye foleni wakiwa wanataka kuhudumiwa na mtu wa kuwahudumia naye naona akiwa amebeba simu yake na ana anza kuhudumia watu vizuri.

watu wanaocheza voliboli naona wako katika harakati ya kucheza na ni vizuri pia wakicheza ili waweze kushinda na wahitimu katika michezo mbalimbali.